Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika darasa wakijisomea na kufanya kazi za darasani walizoachiwa na mwalimu wao anayewafundisha na kuwasimamia nyuma ya darasa.

Wafanyakazi wenye umri tofautitofauti wakiwa wamejikusanya kwa pamoja kwa ajili ya kupiga picha kutunza kumbukumbu, wakiwa kazini kwao.

Watu wazima wa makamo, wakiwa katika madarasa ya elimu ya watu wazima, wakifanya kazi ya kubandika mafundisho fulani katika darasa hilo, huku kukiwa na msimamizi anayewasinamia shughuli hiyo.

Mwalimu wa darasa la watu wazima akiwa anafanya kazi ya kuelimisha na kutoa elimu kwa watu wazima waliopo katika mkutano wakiskiliza kwa umakini maelekezo hayo.

Watu wazima wakiwa katika mafunzo ya ufundi cherehani, huku wakufunzi baadhi wakiwa wanawaelekeza jinsi ya kufanya kazi hiyo kwa ufanisi zaidi na ucheshi mkubwa.

Mkusanyiko wa watu wazima wakiwa wanasikiliza kwa makini wakipatiwa elimu na mkufunzi amabye anayoa maelekezo fulani ama elimu kwa watu hawa wazima.

Wanafunzi wa shule ya awali wakiwa wanabembea kama sehemu ya kujifurahisha katika shule yao nje ya madarasa ya kujisomea mda wa mapumziko.

Majengo ya madarasa yenye mandhari nzuri tayari kwa kutumika na wanafunzi wa shule ya msingi, kujisomea na kama ofisi za walimu mbalimbali.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wanafanya kazi ya kumsikiliza mwalimu aliyeko mbele ya darasa, akiwa anafundisha wanafunzi hao wanaosikiliza kwa makini.

Viunga na majengo ya madarasa ya shule ya msingi, yakiwa yenye hali ya usafi na nadhifu, ikionyesha kwamba eneo huweza kuhudumu watoto na wanafunzi kujisomea vizuri.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi, yakiwa na mandhari mazuri ya kuvutia yanayowezesha wanafunzi kujisomea kwa utulivu zaidi, na kwa usalama wakiwa shuleni.

Viunga na majengo ya madarasa ya shule ya msingi vikiwa katika hali ya usafi na unadhifu, ikionyesha kwamba inahudumu wanafunzi wenye hadhi ya juu na ya kielimu.

Kitabu cha kiada cha wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa kimefunguliwa sehemu ikionyesha michoro mbalimbali ya kisayansi, inayowasaidia wanafunzi kuelewa zaidi kitabu hicho.

Vitabu na madaftari yanayotumika na mwanafunzi wa shule ya msingi, vikiwa vimepangwa vizuri katika meza ya kujisomea ya mwanafunzi katika shule au darasa hilo.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa anatoa maelekezo na mafundisho kwa wanafunzi wa shule hio kwa kuwaandikia maelekezo hao katika ubao wa mbele ya darasa la shule hio.

Wanafunzi wa shule ya msingi wengi wakiwa katika darasa wanajisomea, huku mwalimu akiwa yuko mbele anatoa maelekezo ama anafundisha darasa hilo la wanafunzi wengi, huku wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa darasani, wanamsikiliza mwalimu kwa umakini mwalimu alioko mbele ya darasa hilo, akiwa anatoa maelekezo mbalimbali kuhusu somo hilo mbele ya darasa hilo.

Kitabu cha shule ya msingi kilichofunguliwa katika ukurasa, ambao unaonyesha picha mbili tofautitofauti na maneno baadhi yakiwa yanaelezea picha hizo katika kitabu hicho.

Chumba maalum cha mahabara ya compyuta iliyopo katika shule ya sekondari yenye kompyuta mpakato, nyingi tayari kwa kutumika na wanafunzi watakao tumia darasa hilo.

Mdada na mkaka wenye umri wa miaka ishirini na moja mpaka ishirini na tano, mdada akiwa amekaa mkaka akiwa amesimama, mdada anamuelekeza mkaka kuhusu mambo fulani kwa kuandika wakiwa shuleni.

Chumba cha maabara ya elimu ya sayansi katika shule za sekondari, chenye meza nyingi na bomba nyingi za maji, tayari kwa matumizi ya wanafunzi wakati wanajisomea.

Jengo kubwa lenye mandhari nzuri, yenye jengo aina ya ghorofa na madarasa ya shule ya sekondari, tayari kwa kutumika na wanafunzi kujisomea.

Kitabu cha kiada cha shule ya sekondari cha ngazi ya kidato cha tatu cha somo la kikemia, huku kikiwa na picha ya mwalimu akiwa anafanya kazi katika maabara.

Bweni kubwa la wanafunzi wa shule ya sekondari, likiwa lina vitanda vingi vilivyo tandikwa vizuri na vya kupendeza, na wanafunzi wa shule hiyo.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa darasani, wakiwa wanaonekana wanafanya mtihani, sababu ya walivyojipanga mbalimbali, kila mtu akiwa na umakini akiwa anafanya mtihani wake.

Mahabara nzuri na yakisasa inayo tumika katika masomo ya kisayansi katika shule za sekondari ikiwa na meza nyingi na miundombinu mizuri kama vile maji, mabomba ya kisasa kwaajili ya kuhudumia wanafunzi katika mahabara hiyo

Majengo ya mabweni ama madarasa ya shule ya sekondari ikiwa na sehemu za kuanikia nguo kwa ajili ya watoto wa bweni zikiwa na nguo zilizoanikwa kwenye kamba hizo na wanafunzi wa shule hiyo.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa darasani wanamskiliza mwalimu anaetoa maelekezo na kufundisha mbele ya darasa hilo kwa umakini na ustadi mkubwa. Huku kukiwa na walimu wengine wakifanya maelekezo mbalimbali.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wanafanya uchambuzi na upembuzi wa kuchagua vitabu katika maktaba inayopendeza na nzuri ya shule hiyo ya sekondari.

Elimu ya shule ya sekondari ikiwa inatoa maelekezo kwa wanafunzi na baadhi ya watu wazima juu ya changamoto fulani katika vifungashio vya mitihani ya wanafunzi hao.

Wanafunzi wengi wa elimu ngazi ya chuo kikuu wakiwa darasani wanamsikiliza mwalimu anayefundisha mbele ya darasa kwa umakini na utulivu mkubwa.

Kikundi cha wanafunzi wa chuo kikuu wakifurahi na kujisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, walizoziweka juu ya meza yenye rangi ya kijani.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakimsikiliza mwalimu mwenye miaka kati ya ishirini na moja hadi ishirini na tano, akiwa anawaelezea kuhusu somo fulani.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiwa darasani wanamsikiliza mwalimu aliye mbele ya darasa akitoa mafundisho na mafunzo kwa wanafunzi hao wanaomsikiliza kwa makini, katika kipindi cha muda huo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiwa anajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, katika masomo yao na shughuli mbalimbali za masomo yao chuoni.

Kikundi cha vijana wa elimu ya chuo, wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, walizoziweka juu ya meza yenye rangi ya kijani.

Wananafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanafanya kazi ya kujisomea nakusikiliza kwa makini, maekekezo na mafunzo yanayotolewa na mwalimu akiwa darasani kwao, huku wakiwa wanachukua maandiko ya kinachofundishwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wako darasani wakimskiliza mwalimu kwa umakini zaidi, huku mwalimu akiwa anatoa maelekezo au fundisho la somo flani katika meza ya darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanayoana nywele ili kujiweka safi na nadhifu katika muonekano wao, katika shughuli zao mbalimbali za kila siku za chuo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanafanya majadiliano flani, huku wakitumia kompyuta mpakato kama chombo cha majadiliano, huku wakiwa wanasikilizana kwa umakini na kuelekezana vizuri.

Wanafunzi wa chuo kikuuu, wakiwa katika maeneo ya bweni. Huku wakiwa wamekaa, wengine wakiwa wamelala katika vitanda vyao vya chuoni hapo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa katika darasa lililojengwa kwa ustadi mzuri, wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayetoa maelekezo ya kufundisha mbele ya darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa darasani, wakiwa wakionekana kama vile wanafanya mtihani kutokana na umakini wa utulivu wanaoonyesha, wakiwa katika darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wapo darasani, wakisikiliza kwa makini mafunzo na maelekezo yanayotoka kwa mkufunzi wao, aliyeko mbele ya darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanasoma kwa kujadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato moja, huku wakijadiliana kwa ucheshi wakielekezana kuhusu masomo mbalimbali ya chuoni hapo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanapewa maelekezo na mkufunzi wao, jinsi ya kutumia kompyuta katika somo la kompyuta, huku wakiwa wanasikiliza kwa umakini maelekezo ya mkufunzi wao.

Mkufunzi wa chuo Kikuu, akiwa katika ofisi yake, huku akiwa na majadiliano na mwanafunzi wa chuo hicho Kikuu katika ofisi hiyo nzuri yenye usafi na inayopendeza kwa macho.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wanasikiliza kwa makini maelekezo ya mkufunzi anayelekeza ama kufundisha, katika mbele ya darasa ya chuo hicho kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa darasani wakisikiliza kwa makini mafundisho na maelekezo ya Mkufunzi, anayeelezea na kufundisha mbele ya darasa hilo la wanafunzi wa chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato, ambazo wameiweka na kuitazama huku wakiwa wanafanya majadiliano hayo katika darasa la chuoni hapo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanajisomea kwa namna ya kujadiliana, huku wakiwa wanaangalia kitu katika kompyuta mpakato moja, huku wakiendelea na mahojiano yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanamsikiliza mkufunzi anayefanya maelekezo, na ufundishaji mbele ya darasa la chuo hicho kikuu.

Wanafunzi wa chuuo kikuu wakiwa maabara wakifanya uchunguzi kwa kutumia vifaa mbalimbali vya elekroniki.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi na ujasiriamali akiwa anafanya majaribio katika darasa lenye vifaa vingi ya kufanyia majaribio.

Kikundi cha vijana waliokaa kwa utulivu darasani, wakijisomea masomo ya ufundi na uhandisi, wakimsikiliza mwalimu anaefundisha mbele ya darasa hilo.

Vijana watatu na mdada mmoja akiwa amevaa ushungi na barakoa, wakisoma kwa pamoja kupitia vifaa vya kielektroniki viitwavyo kompyuta.

Wanafunzi wa uhandisi na wakiwa katika sehemu ya ujenzi wakiendelea kujifunza na ujenzi mbalimbali wa matofali unaoendelea katika sehemu hiyo ambapo wanajenga.

Wanafunzi wa chuo cha uhandisi na ufundi, wakiwa katika majaribio ya kutengeneza na kuelimishwa kuhusu uhandisi ama ufundi wa magari, kukiwa na mkufunzi anaetoa maelekezo hayo.

Wanafunzi wa masomo ya ufundi na uhandisi wakiwa katika ufundi wa matengenezo ya magari, wakijifunza jinsi ya kufanya matengenezo na uboreshaji wa magari hayo.

Wanafunzi wa masomo ya uhandisi na ufundi, wakiwa katika maabara ya kompyuta mpakato, wakiwa wanajisomea na kufanya majaribio mbalimbali, ya kutumia na kujifunza matumizi ya kompyuta hizo.

Wanafunzi wa masomo ya uhandisi na ufundi wakiwa katika maabara, wakifanya majaribio ya kutengeneza na kujifunza vitu mbalimbali vinavyoendana na ufundi wanaousomea.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika mafunzo ya majaribio ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile simu, huku wakiwa wanatumia vifaa maalumu vya kuwezesha majaribio hayo.

Mwanafunzi wa masomo ya kiteknolojia na ufundi, akiwa anafanya shughuli za ufundi katika darasa la masomo hayo, huku kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyo msaidia yeye kufanya kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa masomo ya ufundi na uhandisi, wakiwa wanapewa maelekezo ya kitaalamu kuhusu ufundi mbalimbali, kwa kutumia kifaa fulani na mkufunzi wao.

Mwafunzi wa masomo ya tekinolojia na ufundi, wakiwa wanafanya kazi ya kujisomea, huku wakiongea na mwalimu ambaye anatoa maelekezo ya kufundisha wanafunzi katika darasa hilo la ufundi.

Wanafunzi wa masomo ya uhandisi na ufundi wakiwa katika maabara wakifanya mafunzo ya ufundi na ujenzi na vifaa mbalimbali vya umeme.